Duka la kuuza vitambaa vya kushona nguo za wanawake, pamoja na vibeti. Mpangilio wa duka unavutia sana. Wanawake hupenda bidhaa za maridadi, kama zilioko kwenye duka hili.

Duka la kuuza nguo za wanaume. Duka hili ni kubwa na lina sehemu tofauti za kuegesha nguo aina fulani. Bei ya nguo pia imeegeshwa kwenye nguo.

Duka la kuuza mahitaji ya wanawake. Mahitaji yanahusu viatu, nguo, sketi, na hata longi. Kuna saizi tofauti tofauti ili kuwatosheleza wanunuzi wote.

Duka la kuuza nguo na shanga zinazovaliwa na wanawake. Duka hili limepangwa kwa utaratibu mkubwa ili kuvutia wanunuzi. Pamoja na nguo duka hili pia linauza vibeti, mishipi na kofia .

Duka la kuuza nguo, hasa sana za wanawake. Nguo ni muhimu, kwani zinawawezesha watu kuficha uchi wao na pia kuonekana wenye heshima mbele ya watu wengine. Nguo huwa zinashonwa na wataalam wa kushona nguo.

Duka la kuuza nguo na shanga za wanawake. Duka hili limepangwa kwa utaratibu mkubwa hili kuvutia wanunuzi. Pamoja na nguo, duka hili pia linauza vibeti, mishipi, na kofia.

Duka la kuuza nguo za wanaume. Duka limepangwa kwa mpangilio wa taratibu ili kuwezesha wanunuzi kuchagua nguo wanazozipenda. Baada ya kuchagua wanahitajika kulipia nguo kabla ya kuondoka.

Duka la kuuza nguo za wanaume. Duka limepangwa kwa mpangilio wa taratibu ili kuwezesha wanunuzi kuchagua nguo wanazozipenda, baada ya kuchagua, wanahitajika kulipa kabla ya kuondoka dukani.

Duka la kuuza nguo za wanawake. Duka hili ni kubwa na lina sehemu tofauti za kuwekesha nguo aina fulani. Bei ya nguo pia imeegeshwa kwenye nguo.

Duka la kuuza viatu na nguo za wanaume. Duka limepangwa kwa mpangilio wa taratibu, ili kuwezesha wanunuzi kuchagua nguo na viatu wanazozipenda. Baada ya kuchagua, wanahitajika kulipa kabla ya kuondoka.

Duka kubwa la kuuza vifaa vya watoto wachanga kama vile viti vya watoto kukalia wanapolishwa. Duka lina mpangilio mzuri wa kuwawezesha wanunuzi kutembea na kuchagua vifaa vinavyowapendeza. Baada ya kuchagua, wanavilipia na kuondoka.

Duka la kuuza viatu vya watoto. Viatu ni muhimu kwa watoto wanaokua, kwani vinazuia miguu ya mtoto kutokana na maumivu. Viatu pia vinasaidia kunyosha miguu inapokua.

Duka la kuuza nguo na shanga zinazovaliwa na wanawake. Duka hili limepangwa kwa utaratibu ilikuwavutia wanunuzi. Pamoja na nguo, duka hili linauza vibeti, mishipi na kofia.

Hii ni kabati ya kuweka viatu. Viatu vimepangwa taratibu. Viatu ni vya aina nyingi. Ni vyema kuweka viatu vizuri ili visiharibike.

Duka la kuuza nguo za wanawake, duka limepangwa kwa utaratibu ili kuwezesha wateja kuchagua nguo bila kuchoka. Nguo ni za aina zote na za rangi nyingi.

Duka kubwa la kitengo cha miwani na bidhaa zingine kama begi za mikononi. Miwani aina ya kuzuia jua kuumiza macho ya wateja wanapozuru sehemu mbalimbali. Rafu za kuonyeasha bidhaa za miwani, shanga, vipuli na begi.

Duka kubwa la kuuza nguo, nguo za wanawake, sweater na hata mitandio zinauzwa. Mwenye duka ametenga mahali pa kuweza kujipimia kabla ya kulipia nguo.

Magari aina mbalimbali, ambayo yameegeshwa uwanjani kwa nia ya kuuzwa. Wateja hukagua magari haya, na kuchagua yale yanayowapendeza.

Mpangilio wa viti kwenye gari la kibinafsi ambalo liko sokoni. Viti vimepangwa kwa utaratibu ili kuhakikisha faraja ya abiria. Viti vina mikanda ya usalama ya kutumiwa na dereva pamoja na abiria wake.

Gari la kibinafsi liko dukani. Gari ni la muhimu sana, kwani linasaidia kwa usafiri wa haraka na pia kwa kubeba mizigo. Bei ya gari inategemea umbo na ukubwa wake.

Gari kubwa la kibinafsi liko dukani. Gari ni muhimu kwa kuokoa wakati katika safari. Gari lina mahitaji mengi kama vyeti vya kumiliki na mafuta ya petroli.

Uwanja wa kuuza magari ya kibinafsi. Magari yanayouzwa yana maumbile tofauti na rangi tofauti kila moja. Bei ya kila gari pia ni tofauti kulingana na umbo lake.

Magari yaliyoagizwa kutoka nchi za ulaya yanapakiwa kwenye trela ili kusafirishwa hadi kwenye maduka na viwanja vya kuuza magari ,kazi hii inafanyika kwa utaratibu mkubwa.

Magari ya kibinafsi yako dukani yakingoja wateja waje kuyanunua. Gari lina umuhimu mkubwa, kwani linawezesha usafiri wa haraka. Bei ya gari inatengemea umbo na ukubwa wa gari.

Duka la kuuza magari ya kibinafsi, magari yanayouzwa yana maumbile tofauti tofauti na rangi tofauti kila mmoja. Wanunuzi pamoja na muuzaji wa magari wana furaha.

Uwanja wa, kuuza magari ya kibinafsi, magari yanayouzwa, yana rangi tofauti kila mmoja, ni sharti mnunuzi wa gari, akague magari kabla ya kuchagua gari linalompendeza.

Uwanja wa kuuza magari ya kibinafsi. Magari yana maumbile tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Ni sharti mnunuzi kukagua magari vizuri kabla ya kuchagua gari analolipenda.

Gari la kibinafsi liko uwanjani. Gari ni la muhimu sana kwani linawezesha usafiri wa haraka. Gari linaweza kubeba mizigo kwa urahisi. Ni vyema kupeleka gari kwenye karakana mara kwa mara ili lisishindwe kufanya kazi.

Uwanja wa kuuza magari ya kibinafsi. Magari yana maumbile tofauti na rangi tofaut. Ni sharti mnunuzi kukagua magari vizuri kabla ya kuchagua gari la kununua.

Magari yaliyoagizwa kutoka nchi za ulaya, yanapakiwa kwenye trela, ili kusafirishwa hadi kwenye maduka na viwanja vya kuuza magari. Kazi hii, inafanyika kwa utaratibu mkubwa.

Muuzaji wa magari anaongea na wateja ambao wangependa kununua gari. Wateja wanaangalia na kukagua gari ambalo limewapendeza. Gari lina rangi nzuri ya samawati.

Magari ya kibinafsi, yako uwanjani, yakingojea wateja waje kuyanunua. Gari ni la muhimu, kwani linawezesha, wanalolitumia kusafiri kwa muda mchache, na kufika wanakokwenda. Bei ya gari sio nafuu.

Gari jipya aina ya box wagon .Gari lina usaidizi mkubwa kwani linarahisisha usafiri. Gari hutumia maji pamoja na mafuta ya petroli ili kuwezesha usafiri.

Duka la kuuza magari. Duka hili lina magari za aina tofauti. Rangi ya magari pia ni ya aina tofauti tofauti. Magari yamepangwa ili mnunuzi aweze kuyakagua vizuri kabla ya kununua.

Gari la kuwasifirisha watalii, watalii wanapenda kusafiri, usafiri unahusu mbuga la wanyama na sehemu zingine za kuvutia. Gari linawekwa vizuri ili watalii wasichoke wanaposafiri.

Mazingira mazuri yenye miti na nyasi ya kijani kibichi. Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwenye nyasi. Mlindamagari anatembea kati ya magari.

Gari aina ya "Nissan" linaweza kubeba abiria kumi na wanne. Limeegeshwa kwenye kokoto. Mandhari mazuri ya miti mirefu yenye matawi ya kijani kibichi.

Soko la magari ya kibinafsi . Magari yanauzwa yana rangi tofauti. Yameegeshwa kwa mistari inayofuatana. Yanavutia.

Gari limeegeshwa kwenye barabara tena katika mazingira ya kuvutia, linasaidia kwa usafiri. Linatumia mafuta ya petroli au dizeli.

Gari ambalo linaweza kubeba watu kumi na nne limeegeshwa katika mazingira yaliyo na ukavu mwingi, mwamba pamoja na nyasi zinazonyauka.

Gari la kibinafsi, ambalo limeegeshwa barabarani, limepakwa rangi nyeusi, mazingira ya kupendeza, ambayo yamejaa miti na maua, barabara iliyotengenezwa kwa ujuzi wa hali ya juu.

Soko la kuuza vinyago au sanamu. Watalii wa kigeni na pia watalii wenyeji wanapenda kununua vinyago. Vinyago vinatumiwa kama maridadi katika sehemu mbali mbali, nyumbani na pia ofisini.

Soko la kuuza nafaka za aina mbali mbali kama maharagwe , njungu na korosho. Nafaka ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu kwani uongeza proteni na mafuta kutoka kwa mimea. Bei ya nafaka ni nafu.

Vyakula vinauzwa sokoni. Vyakula hivi vinahusu nyanya , kitunguu, viazi na matunda. Vyakula hivi vinapendwa sana kwani huwa vinaongeza madini ndani ya mwili.

Duka la kuuza nguo pamoja na vitambaa za kushona nguo za kiafrika. Vitambaa vinavyouzwa, vina rangi za kupendeza na vina vutia wanunuzi wa kingeni pamoja na wenyeji.

Biashara ya kuuza vyombo vya utamaduni kama vikapu vya makonge, uteo na vinyago. Biashara hizi huwavutia sana watalii wa kigeni. Wenyeji pia hawana budi kuvutiwa na vyombo hivi.

Soko la kuuza maua mjini Nairobi maua yanapendeza na ni maridadi mazuri kwenye ofisi na pia nyumbani. Maua yana bei nzuri na yanafaa kuuzwa kwa haraka kabla hayajanyauka.

Soko la kuuza shanga na viatu vya utamaduni. Watalii wa kigeni na pia watalii wa ndani ya nchi wanapendezwa sana na bidhaa za utamaduni. Bidhaa hizi zinapendeza sana.

Soko la kuuza samaki. Samaki wanaouzwa wamechomwa kwenye mafuta. Samaki ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu kwani wana protini ambayo mwilii wa mwanadamu unahitaji ili kuwa na afya nzuri.

Soko la kuuza viungo vya kutumia kupika. Nyanya, kitunguu na tangawizi ni baadhi ya viungo vinavyouzwa hapa. Viungo ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu kwani vina madini maalum ya kusaidia mwili.

Duka la kuuza viatu. Viatu ni muhimu sana kwani vinakinga miguu ya watu isije ikaumia wakati wanatembea. Kuna viatu aina nyingi, kama viatu vya kufanya mazoezi na viatu vya kuvaa kama sare za shule.

Duka la vinyago vinavyohusu wanyama wa aina mbalimbali na pia watu. Vinyago hivi huwavutia sana watalii. Vinyago vinapendeza na hutumika sana kama maridadi kwenye nyumba za makao.

Soko la kuuza matunda na mboga. Ndizi, machungwa na nanasi ni matunda ambayo yanauzwa hapa. Matunda ni muhimu sana kwa mwili wa mwanadamu kwani yana madini ambayo yanahitajika kusaidia mwili uwe sawa.

Duka la jua kali la kuuza viatu. Kuna viatu aina nyingi kama viatu vya kuvalia wakati wa michezo na viatu vya kuvalia siku za kawaida. Bei ya viatu hapa ni nafuu.

Soko la kuuza nafaka za aina mbalimbali kama maharagwe, njungu na korosho. Nafaka ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu kwani huongeza protini na mafuta kutoka kwa mimea. Bei ya nafaka ni nafuu.

Soko la kuuza na kununua vyombo vya kimataduni kama picha zilizotengenezwa maalum kwa vitambaa. Soko hili linawavutia wenyeji na watalii kununua bidhaa hizi, kwani ni maridadi ya kupendeza.

Soko la kuuza vifaa vya kiutamaduni kama vikapu vya makonge, mishipi ya ngozi na vinyago. Watu wengi wamefika sokoni, ili kujionea na kujichagulia bidhaa wanazozipenda. Bei ya bidhaa ni nafuu.

Duka la kuuza bidhaa aina mbalimbali za kiutamaduni. Bidhaa hizi huwavutia sana watalii wanaotembelea nchi ya Kenya. Watalii wanapenda kununua bidhaa za kiutamaduni.

Soko la kuuza vinyago au sanamu, watalii wa kigeni na pia watalii wenyeji wanapenda kununua vinyago. Vinyago hutumiwa kama maridadi katika sehemu mbali mbali.

Soko la kuuza bidhaa aina mbalimbali. Soko hili linahusisha uuzaji na ununuzi wa matunda kama ndizi na maembe. Matunda ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu.

Mazao ya vitunguu vimesafirishwa kutumia gari aina ya lori kutoka shambani hadi sokoni. Vitunguu ni muhimu sana kwani hutumika kama mboga na pia kama viungo vya kuongeza kwenye mboga wakati zinapikwa.

Duka la kuuza vitambaa vya kushona nguo aina ya vitenge, vitenge vina asili ya kiafrika na ni maridadi sana. Nguo za vitenge zinapendeza mno.

Mazao ya kutoka shambani. Vyakula vinauzwa sokoni baada ya kuvunwa kutoka shambani. Ni muhimu kuzalisha vyakula, ili kulisha watu pamoja na mifugo yao.

Soko la mboga aina ya kienyeji. Wanunuzi na wauzaji wa mboga. Magari ya kibinafsi. Barabara safi ya kupitia kwa miguu.

Shanga za rangi tofauti zimesafirishwa sokoni. Muuzaji anaziuza. Mnunuzi anazikagua kabla ya kununua kwani ni za aina nyingi sana.

Bidhaa za kuuza ambazo zimepelekwa sokoni ili kununuliawa na wanaozihitaji. Mandizi ya kupika pamoja na ya kuiva, nyanya, pilipili hoho, tangawizi na ndimu. Zote ziko katika hali safi tena ya kuvutia.

Vikapu maridadi ambayo vimeshonwa kwa kutumia makonge. Vina rangi aina tofauti ya kuvutia. Vinatumika kusaidia kubeba bidhaa aina mbalimbali kama matunda na mboga.

Soko la kuuza shanga za rangi aina nyingi. Shanga za aina mbali mbali, mfano wa bendera za mataifa mengi, zimeshonwa na kuundwa.

Nyumba za kifahari ambazo ziko kando na barabara. Nyumba hizi zinaweza kutumiwa kama nyumba za kuishi au nyumba za kufanyia biashara. Nyumba aina hii, hulipiwa kodi ya juu sana.

Nyumba za ghorofa ambazo zinatumika kibiashara, nyumba zisizo za ghorofa ambazo pia, zinatumika kibiashara. Mbali na kutumika kibiashara, nyumba hizi zinaweza kukodishwa, ili ziwe za kuishi.

Jumba linalojengwa kando ya barabara. Jumba hili linaweza kutumika kwa matumizi mbalimbali, kama makao ya kuishi, ama sehemu ya kufanyia biashara. Jumba hili ni maridadi sana.

Jumba la ghorofa. Ghorofa zina muhimu kwani zinaokoa nafasi kwenye ardhi. Ghorofa hua zinawezesha watu wengi kuishi pahali padogo. Nyumba za ghorofa za kukomboa na kupangisha zinalipishwa bei nafuu.

Bango kubwa ambalo linatangaza upatikanaji wa nyumba za kununua. Kuna nyumba aina mbili zinazouzwa. Bei ya nyumba hizo ni kuanzia milioni kumi na moja nukta saba.

Bango kubwa ambalo linatangaza maduka makubwa ambayo yanatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni, bango hili linapeana nambari za simu ambazo wafanyi biashara wanaweza kupiga ili kutafuta vyumba vya kufanyia biashara.

Hili ni jumba kubwa la ghorofa. Jumba hili linahusisha vyumba vingi vya kukodesha. Vyumba vina nafasi kubwa ya kupumzika. Mwenye jumba hili atarekodi na kuchukua kodi.

Hii ni nyumba ya kukodi. Mwenye nyumba anatafuta mteja wa kukodesha nyumba. Nyumba ina vyombo vingi, yaaani nafasi kubwa ya kuegesha vyombo vya nyumbani. Nyumba hii ina vyumba viwili vya kulala.

Jumba la kisasa la ghorofa, la kukodesha wapangaji nyumba. Dimbwi la kuogelea kwa mazoezi, au starehe. Mlinzi wa jumba.

Majumba ya ghorofa ya kisasa, bango linalotumika ili kupeperusha habari kuhusu uuzaji na ununuzi wa vyumba. Jengo ambalo linaloendelea kujengwa.

Jumba la gorofa linaweza kupangisha wapangaji wengi kwa wakati mmoja. Linasaidia kuokoa nafasi ambazo zinatumika kwa mambo mengine kama ujenzi wa barabara.

Bango la kutangaza habari kuhusu nyumba zinazojengwa, mahali zinapojengwa na bei ya nyumba hizo. Limewekwa katika mazingira ya kuvutia. Herufi kubwa zimetumika, ili kurahisisha kusoma kwa bango hata kutoka mbali,

Majumba ya kifahari yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa. Nyasi zinazonyauka. Nyaya ya stima. Matangi ya kuhifadhi maji. Mimea ya kijani kibichi.

Duka la kisasa lakuuza bidhaa zinazo tumika nyumbani. Duka hili inaweza kuhudumia wateja wengi kwa mara moja. Maduka kama haya yana patikana kwenye miji mikubwa.

Duka kubwa la kisasa ambalo lina sehemu nyingi za kuuza bidhaa aina mbalimbali. Wanunuzi wanapenda maduka haya, kwani wanaweza kununua bidhaa wanazozihitaji na kuelekea nyumbani kuzitumia.

Duka la mikate. Mpishi wa kuoka mikate akimaliza kazi yake, huwa anaipeleka mikate sokoni ili kuuza na kupata faida kubwa. Mikate inapendwa sana kama kiamsha kinywa na chai.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina mbali mbali, ambazo zinapangwa kwenye vitengo tofauti. Kitengo cha nyama zilizosiagwa na kupakiwa kwenye makaratasi ya plastiki. Nyama zilizopakiwa zinawekwa kwenye rafu za barafu, ili kuzuia kuharibika.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina nyingi. Duka hili lina nafasi kubwa yakuwezesha wanunuzi kutembea na kuchagua bidhaa wanazohitaji. Baada ya kuchagua, wateja hulipia bidhaa kabla ya kuondoka dukani.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina mbalimbali. Sehemu hii ina bidhaa aina ya mafuta. Sehemu zingine zimepangwa na bidhaa aina nyingine, ili kuwezesha utaratibu wa kuchagua bidhaa anazotaka mteja.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina nyingi. Duka hili lina nafasi kubwa ya kuwezesha wanunuzi kutembea na kuchagua bidhaa wanazozihitaji kama soda na maji ya matunda. Baada ya kuchagua, wateja hulipa na kuondoka.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za kutumia nyumbani kama meza na viti. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu ili kumwezesha mnunuzi kutembea kwa starehe akichagua bidhaa anazohitaji. Bidhaa hizi ni muhimu kwa matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina nyingi. Duka hili lina nafasi kubwa ya kuwezesha wanunuzi kutembea na kuchagua bidhaa wanazohitaji, baada ya kuchagua wateja hulipia bidhaa kabla ya kuondoka.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina nyingi. Duka hili lina nafasi kubwa ya kuwezesha wanunuzi kutembea na kuchagua bidhaa wanazozihitaji. Baada ya kuchagua, wateja hulipia bidhaa na kabla ya kuondoka.

Washika fedha ambao wameandikwa kazi kwenye maduka makubwa. Wao husaidia kulipisha wanunuzi wakishamaliza kuchagua bidhaa. Wao pia husaidia kufunga bidhaa vizuri.

Duka kubwa la kisasa ambalo lina sehemu nyingi za kuuza bidhaa tofauti tofauti. Maduka kama haya hupatikana mijini wateja hupenda kununua bidhaa aina nyingi kutoka kwa haya maduka.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina nyingi. Duka hili lina nafasi kubwa ya kuwezesha wanunuzi kutembea na kuchagua bidhaa wanazohitaji. Baada ya kuchagua, wateja hulipia bidhaa kabla ya kuondoka.

Duka la kuuza bidhaa za asili ya afrika, bidhaa hizi zinawapendeza sana watalii wanaozuru nchi za kiafrika. Bidhaa nyingi zinahusu vinyago vya kurembesha nyumba.

Duka la kuuza nyama. Rafu zinatumika kwa kuonyesha vipande tofauti vya nyama. Kila aina ya nyama imekatwa, ikapimwa, ikapakiwa na kupangwa mahali pake ili kuvutia wanunuzi.

Duka kubwa la kuuza bidhaa. Rafu za kushikilia na kuonyesha bidhaa aina nyingi za maziwa, maji ya matunda ni baadhi ya bidhaa zinazouzwa. Sakafu safi iliyonyooka.

Duka la kuuza aina nyingi ya mikate. Vifaa vya kuonyesha bidhaa zinavyouzwa. Sakafu iliyo laini na pia imewekwa kwa hali ya juu ya usafi. Madirisha yanawezesha mwanga kumulika sehemu zote. Taa na paa za maridadi zinafaa.

Sehemu ya duka kubwa, kitengo cha kuuza samaki. Rafu ilio na barafu ili kuhifadhi samaki wanaouzwa. Lebo la kutahadhari wanunuzi wa samaki . Lebo la kujulisha wanunuzi bei ya samaki.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina mbalimbali, baiskeli za watoto, viti vya plastiki na nguo zinauzwa hapa. Sakafu laini tena safi, taa za kutosha zinazomulika ndani ya duka.

Maduka makubwa, rafu za kupanga na kuonyesha bidhaa zinazouzwa, mnunuzi, na kitoroli cha kubeba bidhaa, zilizochaguliwa, ili zikalipiwe, kwa mtunza fedha na baadaye kusafirishwa, sakafu iliyo laini.